Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya ungo mraba iliyochapishwa maneno yasomekayo "KCB BANK", ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya huduma za kifedha mfano wa benki.

Eneo la nje ya jengo lililochapishwa baadhi ya maneno yasomekayo "EQUITY BANK" pamoja na aina ya bidhaa ama huduma zipatikanazo katika eneo hilo. Ikiashiria ni mfano wa eneo la benki ama eneo litumikayo kwa ajili ya miamala ya kifedha.

Watu wawili waliosimama nje ya jengo lililochapishwa baadhi ya maneno, kama huduma zipatikanazo zikiwemo kutuma pesa na kulipa bili. Ikiashiria ni eneo maalumu mfano wa benki litumikalo kwa ajili ya kutoa huduma za kifedha.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye meza iliohifadhi vyupa pamoja na bilauri yenye vinywaji, huku wakiwa wamezungukwa na mfano wa kabati ama jokofu lenye vinywaji vya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la baa.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa hoteli ama baa, aliyeshika kinywaji kilichojaa katika bilauri na moja kati ya wahudumu akiwa anatabasamu, ikiashiria ni eneo maalumu linalouza vinywaji mfano wa baa.

Eneo la jengo la nje, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "ngoma hotelini", na kuchorwa picha mfano wa chupa chenye kinywaji pamoja na bilauri. Ikiashiria ni eneo la hoteti ama baa, litumikalo kwa ajili ya kupumzikia au kupata vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, linalojumuisha rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli, ama baa inayotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa izo.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililopambwa na kutengenezwa kwa ustadi pamoja na rafu ama jokofu, lililohifadhi vinywaji ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama baa itumikayo kwa ajili kuuza pamoja na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mwanga hafifu na mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza ikiashiria ni eneo maalumu mfano wa hoteli ama baa litumikalo kwaajili ya kupumzika ama kufanya starehe.

Mtu aliyeshika bilauri pamoja na chupa iliyojaa kinywaji akiwa katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama baa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, lenye mwanga hafifu, lililopambwa na kutengenezwa kwa ustadi pamoja na picha zilizobandikwa ukutani, ikiwa meza zilizopo zimeshamiri kwa vinywaji, ikiashiria ni eneo la baa, ama hoteli.

Eneo la nje lililo wazi, lenye mjumuiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, linaloashiria ni eneo maalum la uhifadhi wa magari, ama eneo ulitumikalo kwa ajili ya biashara za kununua na kuuza magari hayo.

Eneo la ndani lililo na hifadhi ya magari ya rangi pamoja na aina tofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kama hifadhi ya magari hayo, ama eneo lenye kutumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo za magari.

Watu wawili waliosimama mbele ya gari yenye rangi nyeusi, katika nje ya eneo la jengo kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "NISSAN", lililokua na hifadhi ya magari mengi ndani yake, ikiashiria ni eneo la wafanyabiashara wa magari.

Eneo lililo na hifadhi ya magari yaliyohifadhiwa katika vyumba tofauti na kuchapishwa maneno yasomekayo" hyundai pamoja na huduma za hyundai" ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya magari ama kuuzwa na kununua magari hayo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mjumuiko wa magari ya rangi pamoja aina tofauti. Ililohifadhi magari ya aina mbalimbali, linaloashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi ama, kufanya biashara ya magari kwa kuuza ama kununua.

Mjumuiko wa magari yenye rangi nyeusi yaliyohifadhiwa katika eneo la ndani, pamoja na kuta iliyochapishwa maneno pamoja na alama isomekayo Hyundai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo za magari.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha idadi ndogo ya magari yaliyohifadhiwa kwenye eneo hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa matengenezo ama kuuza na kununua aina ya vyombo hivyo vya moto.

idadi kubwa ya magari yaliyo na rangi nyeupe yaliyohifadhiwa katika eneo linalozungukwa na majengo , ikiashiria ni eneo maalumu la uhifadhi wa magari amaeneo litumikalo kwa ajili ya kufanya biashara ya magari kwa kuuza na kununua

Watu wawili waliosimama katika eneo la nje lenyeuhifadhi magari yaliyochapishwa baadhi ya maneno yasomekayo "volkano" ikiashiria ni watu wenye kufanya biashara ya magari ama hifadhi itumikayo kwa ajili ya kuhifadhia magari hayo.

Kundi la magari yaliyohifadhiwa katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uzio pamoja na majengo, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi, ama kufanya manunuzi ya kuuza na kununua magari hayo.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa friji lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" kwa ubora, iliyochorwa picha mfano wa ng’ombe na kuchapishwa maneno yasomekayo maziwa safi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, akiwa katika eneo lenye mjumuiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kuuza au kununua maziwa.

Mtu aliyesimama katika mashine zilizo na mfano wa jokofu, moja ikiwa imechapisha maneno yasomekayo MAZIWA ATM na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria ni duka ama eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la nje lenye mfano wa chumba ama kibanda kilichochapishwa maneno yasomekayo "Machani baa ya maziwa", ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo maalum lililo na mashine ya mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu na kuchapishwa maneno yasomekayo: "maziwa ATM", na kuchora picha mfano wa ng'ombe na chombo kilichohifadhi kimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliesimama mbele ya mashine ya kieletronoki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa maneno yasomekayo "mazwa ATM" ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa .

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye vifaa vya kieletroniki kama redio pamoja na jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya matengenezo ya vifaa hivyo vya kieletroniki, ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Watu waliokaa katika viti pamoja na meza iliyo hifadhi chombo ama bilauri zenye kimiminika chenye rangi nyeupe mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa mfano wa mgahawa.

Eneo la nje mfano wa duka lilochapishwa maneno yasomekayo, Malvili bidhaa za maziwa, na kuchorwa picha ya mfano wa ng'ombe. Ikiashiria ni duka maalumu ama eneo litumikalo kwa ajili, ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la nje la mfano wa duka limechapishwa maneno yasomekayo ndumbuini bidhaa za maziwa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kuhifadhi bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT" maziwa "ATM", yenye rangi mchanganyiko, nyeupe pamoja na bluu ikiashiria ni eneo liuzwalo maziwa.

Mashine mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu lililochapishwa amneno yasomekayo Lucy maziwa ¨ATM¨ na kuchorwa picha mfano wa mtoto aliyeshika birauli yenye kimiminika aina ya mziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lenye maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka hoteli maziwa baa lenye majokofu yenye kuonyesha kuwa na bidhaa mfano wa vinywaji. Linaloashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, yenye rangi nyeupe pamoja na bluu, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa biashara ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliokaa katika eneo maalumu walioshika bilauli zilizojaa kimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama litumikalo kwa ajili ya kununua, ama kuuza bidhaa hizo za maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo tasmati maziwa eitiemu na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno pamoja na kuchorwa picha mfano wa bidhaa kama maziwa pamoja mayai, linaloashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo ndani ya eneo mfano wa chumba ama duka, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo, maziwa safi, maziwa mara, pamoja na mayai, na kuchorwa picha mfano wa bidhaa hizo, ikiashiria ni eneo ama duka litumikalo kwa ajili kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mashine mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa atm" pamoja na maneno yasomekayo "kunywa maziwa safi na matamu". Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine mfano wa jokofu, lilochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi ATM". Iliyochorwa picha mfano wa kikombe ama bilauri, iliyohifadhi maziwa. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa maneno kwa rangi ya bluu yasomekayo "MAU JUHUDI BIDHAA ZA MAZIWA" na maneno ya rangi nyeupe yasomekayo "DUKA LA MAZIWA", ikiasharia ni eneo litumikalo kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, iliyopo katika eneo la ndani lenye rafu zilizohifadhi bidhaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "super bidhaa za maziwa, maziwa ATM "na kuchorwa picha mfano ngombe na kimiminika aina ya maziwa . Ikiashiria ni eneo la nje la duka linalotumika kuuza au kununua bidhaa za maziwa .

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka, lililochapishwa bango lenye maandishi yasomekayo 'GLORY MILK, MILK ATM'. Linaloashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza, au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye kifaa mfano wa jokofu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Tassmatt Milk Atm", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, inayoashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu iliyochapishwa maneno ya rangi nyekundu yasomekayo "maziwa ATM "pamoja na maneno yaliyochapishwa yakisomeka "bidhaa za maziwa" ,ikiashiria ni wnwo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mfano wa jokofu la kielektroniki, lililochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT maziwa ATM", nakuchorwa picha mfano wa ng’ombe. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyeshika vyombo vilivyohifadhi kimiminika cha rangi nyeupe mfano wa maziwa aliyopo katika eneo la ndani lenye kuchorwa picha mfano wa ng’ombe ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika mashine maalumu mfano wa jokofu, huku ikiwa imechapishwa maneno yasomekayo maziwa, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliye simama katika eneo, mfano wa duka lililo na bango kubwa, lililochapishwa maneno yasomekayo Kieni Bidhaa za Maziwa, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, likiashiria ni eneo litokalo kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa mfano wa maziwa, maji, pamoja na vyombo vya kuhifadhia maziwa, katika eneo hilo lilochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM SOLAI BIDHAA ZA MAZIWA", ikiashiria ni eneo litumikalo kununua ama kuuza bidhaa hizo za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyeshika chombo kilichohifadhi kimiminika, mfano wa maziwa, akiwa anatoa huduma kwa mteja aliyeko nje. Ikiashiria ni eneo linalotumika kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliye simama nje ya eneo la chumba au mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Mikumbune" maziwa "Bar", ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "GSP MILK", pamoja na kuandikwa maneno yasomekayo "maziwa na bidhaa za maziwa", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kuuza maziwa na bidhaa za mfano wake.

Mtu alievalia shati la rangi nyeupe na kushika bilauri iliyo na kimiminika mfano wa maziwa, katika kifaa au mashine mfano wa jokofu, kilichochapishwa maneno yasimekayo "maziwa", ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kuuza bidhaa hizo za maziwa .

Mashine ya kielektroniki aina ya jokofu iliyochorwa picha mfano wa ng'ombe, na kuchapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM" kila wakati safi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko buluu pamoja na nyeupe, iliyochorwa picha mfano wa ng'ombe na kuchapishwa maneno yasomekayo: "Vashu maziwa ATM" ikiashiria ni eneo liuzwalo ama kununuliwa bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo aropili maziwa atm, na kuchorwa picha mfano wa ng' ombe na vyombo vya kuhifadhia maziwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililohifadhi mashine ya kielektroniki mfano jokofu, lililochapisha maneno yasomekayo "maziwa ATM", yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu. Likiashiria ni eneo linotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki ama mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo 'MAZIWA ATM', na kuchorwa picha mfano wa ng'ome linaloashiria ni eneo linlotumika kuuza, ama kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletronoki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa Atm" na kuchorwa picha mfano wa ngombe, ikiashiria ni mashine itumikayo kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe ya kupauka pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa safi", ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" yenye rangi mchanganyiko wa bluu pamoja na nyeupe, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo mfano wa duka ama chumba kilicho chapishwa maneno yasomekayo "Kituo cha maziwa cha NVEM" na kuchorwa baadhi ya bidhaa zipatikanazo akiwemo ng'ombe na chupa ama kikombe kilicho hifadhi maziwa, ikiashiria ni eneo linalotumika kuuzia maziwa au bidhaa za mfano wake.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu la ndani, lenye rafu zenye mkusanyiko wa bidhaa ama madumu yaliyohifadhi vimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria ni eneo mfano wa duka kubwa ama duka litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATT MAZIWA ATM " na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya kuuza pamoja na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na kijani, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa atm" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni eneo lenye kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo: "Kieni bidhaa za maziwa", pamoja na jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo: "maziwa atm", inayoashiria ni eneo lenye kuuzwa bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa duka kubwa lenye kifaa ama mashine maalumu iliyochapishwa maneno yasomekayo mazia "ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni jokofu ama kifaa kitumikacho kuuza ama kutoa huduma za bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimma pembeni ya mashine mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, lililochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM", ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la nje mfano wa duka

Mashine mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu iliyochapishwa maneno yasomekayo: atm ya maziwa yenye ubora, pamoja na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria ni eneo maalum litumikalo kwa ajili ya kutengeneza, kuuza, ama kuhifadhi bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, akiwa nje ya duka ama chumba kilichochapishwa maneno yasomekayo “Losiani milk ATM” na maneno mengine yaliyochapishwa kwa rangi nyekundu yasomekayo “Ready to drink milk”, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kuuza ama kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa freshi kwa bei poa", pamoja na maneno yasomekayo "maziwa atm", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "DIVAS MILK ATM", tayari na maneno ya chini yaliyochapishwa tayari kwa kunywa, lililopo katika eneo maalumu linaloashiria ni eneo la kuuza bidhaa za maziwa au mfano wake.

Eneo maalumu lililo na jokofu zenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeusi lililochapishwa maneno yasomekayo 'maziwa ATM', maziwa fresh yanapatikana .linaloashiria ni eneo lenye kuuza ama kununua bidhaa za maziwa .

Mtu aliyesimama nje ya mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Kien bidhaa za maziwa", pamoja na maneno ya chini yasomelayo duka la maziwa ikiashiria ni eneo liuzalo maziwa ama bidhaa za mfano wake.

Eneo la ndani lilohifadhi majokofu yanayoonyesha kuwa na vinywaji ndani yake pamoja na moja kati ya jokofu limechapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM maziwa safi" ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa meza, viti pamoja na kabati, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutengeneza au kufanya biashara ya kuuza au kununua bidhaa za samani.

Eneo lililohifadhi bidhaa za samani mfano wa makochi, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo, samani za kisasa. Likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili kutengeneza, au kuuza na kununua bidhaa hizo za samani.

Eneo la ndani lililojumuisha bidhaa za samani mfano wa vitanda, meza pamoja na makabati ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kutengeneza ama kuhifadhi bidhaa hizo za samani.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani zinazojumuisha viti, na meza pamoja na makochi, yaliyotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhiwa katika eneo hilo, linaloashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutengeneza ama kuhifadhi bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la wazi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa:: meza, viti pamoja na makabati; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutengeneza ama kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la nje lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa makochi yaliyotengenezwa na kupambwa kwa ustadi yenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo bidhaa za samani, ikiashiria ni eneo la utengenezaji ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha vitu pamoja na meza ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo za samani. Ama eneo linalotumika kwa ajili kufanya biashara kwa kuuza na kununua bidhaa hizi.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani, mfano wa meza, viti pamoja na makochi. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya vifaa hivyo, ama linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, mfano wa makochi, viti pamoja na makabati. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumika kwa biashara ya kuuza au kununua bidhaa za samani.

Mtu aliekalia katika sofa lililotengezwa na kupambwa kwa rangi kwa ustadi, aliezungukwa na mfano wa vyumba ama maduka yanayoashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutenengeneza ama kuuza bidhaa za samani.

Mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa makochi, yaliyopo katika eneo la wazi lililo nje, ikiashiria ni eneo maalum litumikalo kwa ajili ya kutengeneza ama kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi na kuwekewa vioo vinavyoruhusu kuona bidhaa zilizokuwa ndani lililochapishwa maneno yasomekayo ¨Ashley¨ bidhaa za samani na maneno yaliyochapishwa katika lango la kuingilia hapa ni nyumbani lililojumuisha bidhaa za samani ikiashiria ni eneo linalotumika kuuzia bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililohifadhi bidhaa za samani mfano wa kabati, viti pamoja na meza. Linaloashiria ni eneo maalumu linalotumika kama uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano vitanda lilochapidhwa maneno katika ukuta yasomekayo bachi samani, ikiashiria ni eneo linalotumika kutengeneza ama kufanya biashara ya kuuza na kununua biashara hizo .

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa hizo ama eneo la kufanya biashara ya samani.

Bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, vilivyopo katika eneo maalumu la nje, lililopo katika hifadhi ya barabara. Linaloashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutengeneza kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi lililo na mjumuiko wa samani mfano wa viti, vitanda pamoja na meza, vikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kutengeneza bidhaa hizo ama kuuza na kununua bidhaa hizo za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, linalojumuisha bidhaa za samani ikiwemo: viti, meza, vitanda pamoja na makochi. Ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kuhifadhi bidhaa hizo, ama eneo litumikalo kwa ajili kuuza na kununua bidhaa hizo za samani.

Eneo la nje lenye bidhaa mfano wa samani, kama viti, meza pamoja na kabati, linaloashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kutengeneza ama kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza, pamoja na makochi, linaloashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kutengeneza bidhaa hizo, ama eneo litumikalo kwa ajili ya kufanya biashara hizo za samani.

Watu watatu waliosimama katika eneo maalum la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa picha zilizopo katika kuta pamoja na kibao kisomekacho mapokezi, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli ama eneo litumikalo kwaajili ya kupumzikia wageni.

Eneo la ndani lenye utulivu lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi kwa mauwa na taa zinazong'ara lenye bango kubwa lililochapishwa kichwa cha habari "MENU" likiashiria ni eneo mfano wa mgahawa ama hoteli.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za nyumbani, mfano wa biringanya, nyanya, matunda, pamoja na mbogamboga, na watu baadhi wenye kufanya manunuzi katika eneno hilo. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa ama soko kwa ajili ya kuuza na kununulia bidhaa.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu, linalojumuisha bidhaa ama nafaka zilizohifadhiwa katika vifungashio. Ikiashiria ni eneo la soko ama gulio, linalotumika kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mazulia au mfano wa mikeka iliyotengenezwa kwa ustadi, iliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikanalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyeshika chombo kilichohifadhi mazao aina ya nyanya, na kuzungukwa na eneo maalumu lenye bidhaa mbalimbali mfano wake kama mbogamboga na nafaka, zilizo hifadhiwa katika vifungashio. Ikiashiria ni mmoja ya kati ya mfanyakazi au mnunuzi katika eneo la soko.

Mtu aliyepo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za biashara mfano wa nyanya, zilizochapishwa majina ama namba maalumu ikiashiria ni eneo linalotumika, kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa bidhaa zilizohifadhiwa katika vyombo na vifungashio maalumu mfano wa nafaka, kabichi, matango, nyanya, pamoja na hoho ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwaajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu wawili waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na vibanda mfano wa maduka, wakiwa wamezungukwa na bidhaa za biashara mfano wa nyanya, vitunguu pamoja na mbogamboga, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kuuza au kununua bidhaa hizo.

Mjumuiko wa watu walioko katika eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa za biashara mfano wa vitunguu, malimao, karoti pamoja na nyanya, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu na wafanyabiashara waliopo katika eneo mfano wa soko, lililozungukwa na mazao ya aina mbalimbali, ikijumuisha matango, nyanya, ndizi pamoja na nazi, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na wafanya biashara walio ifadhi bidhaa zao mfano wa nyanya, biringanya pamoja na vitunguu ikiashiria ni eneo maalum la soko litumikalo kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo

Mjumuiko wa watu walioko katika eneo maalumu lililozungukwa na rafu pamoja na wauzaji wenye kuuza bidhaa, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali.

Mtu aliyeko katika eneo lenye mchanganyiko wa watu, lilozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika vyombo pamoja na vifungshio mfano wa: nyanya, maharage pamoja na viazi. Ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya kuuza pamoja na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa mfano wa nyanya, vitunguu pamoja na matumizi ya nyumbani lililo na watu wakionekana kufanya manunuzi. Ikiashiria ni eneo maalumu la soko ama duka litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika vyombo pamoja na masanduku ya aina mbalimbali. Bidhaa hizo ikiwemo ni nyanya, vitunguu na aina nyingine ya bidhaa ikiashiria ni eneo maalumu la soko litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Mashine maalumu ya kieletronoki iliyo namfano wa vibonyezeo vyenye namba pamoja na maneno yasomekayo "KSB M-PESA" na maneno yaliyoandikwa kwa kusomeka "pata mkopo kwa riba ndogo mpaka asilimia nne", ikiashiria ni sehemu inayofanyika miamala ya kifedha kama benki.

Mashine ya kieletroniki yenye vibonyezeo, yenye maneno yaliochapishwa "M-PESA" na maneno yanayosema 'mteja wa M-PESA pata fedha zako hapo'. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya huduma za kifedha.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa makabati ama rafu zilizo hifadhi bidhaa mfano wa nguo, linaloashiria eneo maalum mfano wa duka kubwa. Litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo na watu waliovalia mavazi ya rangi nyeupe, pamoja na mjumuiko wa kabati lenye vioo inayoruhusu kuona kilicho ndani, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa, kama duka kubwa ama soko.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za mavazi mfano wa mshati, pamoja na masweta. Bidhaa zingine zilizopambwa katika kuta, likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kuuza, na kununua bidhaa za nguo mfano wa duka kubwa.

Eneo la ndani lililo namjumuiko wa bidhaa za aina tofauti pamoja na mwanasesele aliyevalishwa vifaa mfano wa miwani, pamoja na kofia, na mikufu iliyomzunguka ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye kuhifadhi bidhaa mfano wa nguo pamoja na mfano wa miaminasesere, yenye rangi mchanganyiko wa njano, nyekundu, nyeupe pamoja na uaridi. Inayoashiria ni sehemu ya duka kubwa, litumikalo kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu la ndani linalojumuisha rafu zilizohifadhi nguo ama mfano wa makoti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa au eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo za nguo.

Eneo maalumu lenye mjumuiko wa makabati yenye vioo, yaliyohifadhi rafu zilizobeba bidhaa aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo mfano wa soko ama duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani linalojumuisha bidhaa za aina mbalimbali, mfano wa viatu pamoja na nguo, lililozungukwa na samani kama viti, meza pamoja na makochi. Linaloashiria ni eneo linalouzwa bidhaa hizo.

Chombo cha chuma chenye umbo mraba, chenye magurudumu madogo yanayosaidia kukiendesha chombo hicho, kilichohifadhi bidhaa mfano wa pilipili pamoja na matunda, ikiashiria ni eneo la duka kubwa au soko litumikalo kwa ajili ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi na kuwekwa rafu, zilizo hifadhia bidhaa mfano wa vinywaji vilivyopo katika vyupa. Linaloashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza ama kununua bizaa hizo.

Eneo la ndani lilotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhi rafu zilizohifadhi bidhaa zilizopo katika masanduku mbalimbali, ikiwemo nyanya matunda kama ndizi pamoja na karoti iliyochapishwa maneno yasomekayo; matunda na mbogamboga, ikiashiria ni eneo kama soko ama duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa aina mbalimbali mfano wa nguo, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya biashara ya kuuza na kunua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi linalojumuisha rafu mbalimbali zilizohifadhi bidhaa, mfano wa vinywaji vilivyopo katika chupa vikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo maalum la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhiwa rafu zilizohifadhi vyombo ama bidhaa, ikiashiria ni eneo maalumu la duka kubwa la kisasa linalotumika kuuza au kununua bidhaa hizi.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye makabati yenye vioo yenye kuruhusu kuona bidhaa zilizo ndani, ikiashiria ni eneo mfano wa mgahawa ama duka kubwa linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa mfano wa mbogamboga pamoja na tunda aina ya tikiti, linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa aina mbalimbali, na maneno kwa mbali yaliyochapishwa yasomekayo "matunda na mbogamboga"; ikiashiria ni eneo mfano wa soko ama duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo vinywaji vilivyopo katika chupa tofautitofauti, ikiashiria ni eneo maalumu mfano wa duka kubwa litumikalo kuuza ama kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyekundu aliye shika chombo kinachotumika kuhifadhi bidhaa, aliyezungukwa na rafu zenye bidhaa aina tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la ndani linalojumuisha rafu zilizohifadhi bidhaa mbalimbali, mfano wa vyupa vilivyojazwa vinywaji. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa ama eneo la kuuza vinywaji hivi.

Mkono ulioshika bidhaa mfano wa glasi yenye kimiminika uliopo katika eneo maalumu la ndani lenye rafu zilizohifadhi bidhaa, ikiashiria ni eneo la duka kubwa.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa mbalimbali mfano wa viti, mipira pamoja na biaskeli linaloashiria ni eneo mahususi kwa ajili ya kufanyika biashara ya kuuza ama kununua bidhaa hizo kama duka kubwa.